Mazao ya kijani yamepangwa kwenye mabomba. Kila mmea unakua vizuri sana. Mfumo wa kilimo usiotumia udongo unaonekana. Majengo ya kitalu yamefunika mimea. Taa ya kutosha zimekuwa kila mahali. Mboga safi zimeandaliwa kuvunwa.

Mboga, za majani, zimepandwa kwenye mabomba meupe, yaliyopangwa ndani ya chafu kubwa. Mfumo huu, usiotumia udongo, unatumika. Mwangaza wa asili, unapita ndani, kupitia paa la chafu.

Vimelea sita vya nyanya vinakua vizuri kwenye mfumo wa kisasa. Zimepanda kwenye kontena ya kijivu lenye mfuniko maalum. Bomba nyeupe zinaonekana ndani zikipitisha maji na virutubisho vingine.

Beseni la samawati limejaa maji. Juu ya maji kuna mimea midogo ya kijani iliyoenea. Mimea mingine imepandwa kwenye sufuria ngogo nyeusi ndani ya beseni. Majani makubwa na madogo yameonekana yakikua.

Mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo upo ndani ya chumba. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamewekwa juu ya meza ya chuma. Ndoo nyeusi yenye kifuniko cha njano limewekwa chini. Bomba nyeusi zinaunganisha ndoo na mabomba.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo umetengenezwa kwa vyuma vyeupe. Mimea midogo vya kijani inakua kutoka kwenye mashimo yaliyochimbwa. Mabomba yamepangwa wima yakionyesha matumizi bora ya nafasi. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana juu.

Aina ya mimmea inakuwa kwenye mfumo wa wima, majani yana rangi ya kijani na zambarau. Mimmea imepandwa kwenye mashimo madogo kwenye chombo cheupe, inaoonekana kuwa bustani ya kisasa inayotumia nafasi vizuri.

Maboga mengi yaliyopandwa kwenye utaratibu maalum, yakiwa yamepangwa kwenye safu. Mimea hii inakuzwa bila kutumia udongo ikiashiria mfumo wa kisasa. Maji yaliyotiririka yanaonekana yakitoa virutubisho muhimu.

Trekta la kisasa linafanya kazi shambani. Linapita katikati ya mistari mirefu ya mimea ya kijani. Mimea imeoteshwa kwa usawa, ikionyesha mpangilio mzuri wa shamba. Zana za kilimo imeunganishwa nyuma ya trekta, ikisaidia katika shughuli za kilimo.

Ndani ya banda kubwa la kuku lenye maelfu ya kuku weupe. Wamejaa sakafuni wakiketi karibu. Mifumo ya kulisha na kunywesha ipo. Paa la banda linafanya kazi. Sehemu imeundwa kwa ajili ya kuku wengi.

Ndani ya banda kubwa, kuna vifaranga wengi weupe wakiwa wametawanyika sakafuni. Mifumo ya kulisha na kunyesha, imetengenezwa kwa umaridadi ikiwa na mipira miekundu inayoning'inia.

Maeneo makubwa ya mashamba yana mimea midogo ya kijani. Wanawake kadhaa wanalima mashamba hayo kwa bidii. Baadhi yao wamevaa nguo za tamaduni yenye rangi angavu. Udongo mwekundu ni wazi kati ya mimea.

Shamba la ndizi linaonekana likiwa na migomba mingi iliyojaa ndizi changa. Migomba imepangwa kwa sakafu ikionyesha utaratibu wa kilimo. Ndizi bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Kuna majani mengi yakitoa kivuli kizuri.

Kundi kubwa la kuku wa kahawia ,wamejazana kwenye banda, wengi wao wana rangi ya dhahabu na manyoya meupe kidogo .Chombo cha kulisha kinaonekana katikati jua linaingia kupita madirisha ya paa, huu ni ufugaji wa kisasa wa kuku.

Ngombe wengi weusi na weupe wamejipanga ndani ya zizi. wamefungwa sehemu maalum wakisubiri kulishwa maziwa yao ni muhimu kwa biashara. Muundo ya chuma inasaidia taa la zizi hilo.

Shamba kubwa la kijani linaonekana wazi likiwa na mimea mingi, huku ikionyesha afya bora. Mkulima amevaa kofia pana na nguo nyekundu akijishughulisha na kazi yake. Jengo la chafu linaonekana nyuma likilinda mimea kutokana na hali mbaya ya hewa.

Shamba kubwa la nyanya ndani ya chafu. Mimea mirefu ya nyanya imepandwa kwa safu ndefu. Zinaning'inia kutoka kwenye waya zikionyesha ukuaji mzuri. Barabara ndogo kati ya safu inaruhusu upatikanaji rahisi.

Mifumo miwili ya matunda mabichi ya parachichi yaliyopangwa kwa utaratibu kwenye trei na masanduku. Wafanyikazi wawili wakiwa wamevaa barakoa na nguo za kijani wanapanga parachichi hizo .

Ng'ombe wengi, weusi na weupe, wamejipanga kwenye zizi. Kila ng'ombe ana nafasi yake binafsi ya kulisha. Sehemu hii inaonekana kama shamba kubwa la maziwa. Wanyama wanaonekana wenye afya na wamepangwa vizuri. Kuna chakula mbele yao kuonyesha wanalisha.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba la nyanya . Nyanya hizo zimepandwa kwenye mistari mirefu zikiwa zimetegwa kwa kamba na miti. Miti mingine pia imeonekana. Udongo ni mwekundu.

Mkulima amesimama ndani ya chafu kubwa. Ameishika mimea ya nyanya. Nyanya mbichi zimejaa chini .Udongo mwekundu unawafaa .Ukuta wa zege unazuia maji. Kilimo kinaendelea.

Shamba kubwa la mazao lenye rangi ya kijani kibichi. Vinyunyuziaji vingi vinamwaka maji juu ya mimea milima na miti inaonekana nyuma. Anga lina samawati safi ni mfumo umwakiliaji unaotumika katika kilimo.

Shamba kubwa la mahindi linamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa mabomba meupe. Mistari ya mimea midogo imeota vizuri ikionyesha matumaini ya mavuno mengi. Anga lina mawingu, likiashiria hali ya hewa inayobadilika.

Mwanamke amevaa nguo ya samawati, analima shmba kubwa. maji yananyunyuzia mimea michanga kutoka kwenye mfumo wa umwagiliaji. Mimea mingi ya kijani inakua kwenye udongo mwekundu. Milima inaonekana mbali ikionyesha mandhari panda ya kijijini.

Shamba kubwa linaonekana mimea michache imeanza kukua, mistari mirefu ya mimea midogo imepandwa udongo unaonekana mweusi na unyevu, kuna mirija ya umwagiliaji imewekwa kando ya mistari, mbegu zimeota vizuri.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu, mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji unaonekana ukifanya kazi, ukitoa maji kwenye mimea, vitu vya kunyunyizia vimewekwa kwa umbali sawa, miti mingi ipo nyuma.

Shamba lina mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu huku mifumo ya umwagiliaji ya matone ikionekana wazi. Udongo unaonekana kua huru na wenye rutuba hivyo kuruhusu mimea kukua vizuri. Majani yamemea ni ya kijani kibichi yakionyesha afya nzuri.

Shamba kubwa linaonekana likilimwa na mistari ya mimea midogo imepandwa. Mifumo ya umwagiliaji ya matone imewekwa yenye mabomba meusi yanayoleta maji. Udongo una rangi ya kahawia. Watu wachache wanaonekana mbali wakifanya kazi shambani .

Shamba ndogo la matango. Miche midogo yenye majani mabichi imepandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Bomba jeusi la kumwagilia maji linapita chini ya mimea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ni bustani ndogo iliyotunzwa vizuri.

Shamba la maboga linaonekana wazi likiwa na mimea mingi ya kijani kibichi, huku baadhi ya matunda yakiwa yameanza kuiva. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa vizuri ukitoa maji kwa kila mmea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu, jambo linalofanya mmea ikue vizuri.

Mistari mirefu ya mimea midogo imepandwa kwenye shamba kubwa lenye udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba madogo na viini vya kumwagilia imewekwa katikati ya mistari.

Mfumo wa umwagiliaji shambani mrija mweusi mkuu inapita katikati na mengine midogo inapita katikati ya pande zote mbili kuna valve za blue zinazodhibithi mtiririko WA maji udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutupa .

Shamba lina mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwa utaratibu. Kila mstari una mfumo wa umwagiliaji matone ukionyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo. Udongo unaonekana mweusi rutuba. Baadhi ya mimea ni kabichi.